Mtoto mdogo akipata huduma kutoka kwa manesi husika kwa kutumia vifaa vya kisasa, ili kukuza afya bora kwa mtoto huyo na kupata huduma sahihi ya kiafya.